Wachezaji watatu wa soka walemavu wakiwa uwanjani, hii inaonyesha mchezo wa soka wa walemavu ambapo wachezaji hutumia mavongo, kusimama na kusonga uwanjani huku wakitumia mguu mmoja kupiga mpira.

Bango la uamasishaji likiwa limetundikwa ukutani mada ku ya bango hili ni our forest our future ikionyesha umuhimu wa msitu kwa maisha yet ya badae.

Mwanaume amesimama nyuma ya kinara cha hotuba akiongea kwenye kipaza sauti. Amevalia suti ya bluu na tai yenye rangi nyingi. Kwenye suti yake upande wa kushoto wa kifua anaonekana kua na beji ya jina na maua meupe.

Wanariadha watatu, wakiwa katika mashindano ya riadha. Inaonekana ni mbio za masafa marefu. Mwanariadha, aliye katikati na mbele, anaonekana akiwa ameshika au karibu kumaliza mbio.

Mwanariadha mwenye ulemavu labda mwanamke akifanya mazoezi ya kurusha mkuki. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu na amevalia shati jekundu na suruali nyeusi. Anaonekana akijiandaa kurusha mkuki wa njano, akiwa ameunyanyua juu.

Mwanamke mwanamichezo akiwa ameketi kwenye benchi la mazoezi ya kunyanyua vyuma ndani ya gym amevalia shati jekundu la michezo, suruali nyeusi ya mazoezi na viatu vyekundu vya michezo vyenye mistari ya rangi ya bendera ya Kenya.

Jengo refu la ghorofa tatu lenye paa jekundu na kuta za kijivu. Paa lina mtindo wa kipekee na madirisha mengi. Madirisha yote yana fremu za kijani kibichi na baadhi yamefunguliwa. Kuna milango kadhaa ya mbao kwa nje.

Kundi la wanariadha kumi na wawili wakiwemo wanawake na wanaume, wakiwa wamesimama nje yao katika eneo maalumu la tukio, wamevalia jaketi zenye rangi ya kijani na nyekundu zenye muundo wa kitenge.

Wachezaji wa soka walemavu kutoka timu ya Kenya wakiwa uwanjani. Hii inaashiria mchezo wa soka wa walemavu ambapo wachezaji hutumia magongo kusimama na kusonga huku wakitumia mguu mmoja.

Waendeshaji baiskeli wawili wakiwa wakiwa wamepanda baiskeli maalum ambayo ni baiskeli yenye rangi nyekundu na inaonekana kuwa na ubora wa michezo. Waendeshaji hao wote wawili wamevaa nguo maalum.

Ubao wa matangazo wa rangi ya zambarau iliyokolea unaopambwa kwa ukingo wenye muundo wa kichumechuri wa rangi ya bluu, kijani na nyeupe juu kushoto mwa ubao kuna emoji kubwa ya tabasamu ya manjano.

Ubao mweupe wa darasani uliotumiwa kufundishia kiswahili .Kuna mtawala mrefu wa rangi ya chungwa umewekwa katikati ya ubao ukiufunika baadhi ya maandishi, mandishi yaliyo juu yanasomeka ijumaa tarehe saba februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano.

Chumba ambacho ni chumba cha kompyuta. Vifaa vya kopyuta viko katika mstari mrefu. Kuna kompyuta kadhaa za mezani zina screen nyeusi baadhi zikiwa na vichwa vya sauti.

Ratiba ya masomo ya shule inayoitwa Thika Road Christian Junior school, ratiba imeandikwa kwa mkono kwenye karatasi na kisha kupigwa picha inaonekana kuwa ratiba ya wiki mzima.

Wachezaji wawili wanaotumia vigongo vya kutembelea ,wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa udongo wa rangi ya kahawia. Hii inaashiria mchezo wa soka ya vigongo au soka ya Ambuttee .

Ghorofa mbili likionekana kama nyumba likiwa na bustani iliyotungwa vizuri mbele yake. Katika sehemu ya mbele kuna njia ya mawe inayoelekea kwenye jengo hilo na pande zote mbili za njia hiyo kuna mimea midogo iliyopogolewa vizuri.

Kurasa mbili za kitabu cha mazoezi ya hisabati, labda kwa shule ya msingi kurasa hizo zimeandikwa lesoni ishirini na moja, kwenye ukarasa wa lesoni ishirini kuna picha ya kiwavi na mazoezi ya kutoa.

Jengo lenye mtindo wa koloni ambalo linaonekana kuwa shule au taasisi fulani. Jengo lina kuta nyeupe na paa la bati la rangi ya kahawia. Kuna ukumbi uliofunikwa unaozunguka jengo lote.

Mwanamichezo wa kike akifanya mazoezi ya kuendesha mtumbi kwenye maji . Mwanamke huyo ameonekana akiwa katikati akiwa ameketi kwenye boti ndefu na nyembamba.

Mandhari ya mchezo wa majini inaohusisha watu wenye ulemavu hasa kanyakingi inaonekana ni maandalizi au mafunzo ya michezo ya paralimpiki . Mwanamke aliye katikati amevaa tishati nyekundu.

Kurasa mbili za kitabu, kurasa ya themanini na nane na themanini na saba, ambazo zimefunguka zinaonekana kuwa sehemu ya kitabu cha kiada cha kiingereza.

Mwanamke mwanariadha ambaye ni mchezaji wa mpira wa miguu alikuwa amesimama kwenye uwanja wa kijani kibichi. Amevalia jezi ya timu ya kitaifa ya kenya yenye rangi nyekundu na nyeupe na neno kenya limeandikwa mbele. Pia amevaa kaptula nyekundu.

Mwanamke ambaye ni Asiya Sururu Mohammed akwa ameketi kwenye kiti cha mbao, chenye matakia mekundu. Amevalia koti jekundu na jeusi lenye michoro na suruali nyeusi. Anatabasamu pana.

Wanariadha wanne wawili wanaume na wanawake wawili wakiendesha mbio kwenye uwanja wa riadha. Mwanamke wa kwanza amevalia vazi na michezo lenye rangi nyekundu na kijani. Likiwa na neno Kenya.

Mchezo wa soka wa walemavu walio na mguu mmoja wakichwza wakitumia magongo. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya manjano na kaptura nyeupe na mchezaji mwingine amevaa jezi ya rangi ya machungwa.

Mandhari ya nje uwezekano mkubwa katika eneo la bustani. Uwanja wa taasisi fulani. Katika sehemu ya mbele kuna nguzo ndefu ya bendera yenye rangi nyeupe. Msingi wake ni mweusi.

Rundo kubwa la vitabu vya shule vingi vikiwa na jalada ya rangi ya buluu nyepesi. Vitabu hivyo vimeandikwa Longhorn Computer Science Grade 7 ; ikionyesha kuwa ni vitabu vya Sayansi ya kompyuta kwa darasa la saba.

Ukurasa wakitabu cha masomo kinachoonekana kuwa cha somo la mazingira, kwa darasa la pili kichwa cha amsomo ni Family needs and Wants , mahitaji ya familia sehemu ya juu inaorodhesha mahitaji muhimu kama vile chakula, maji, na makazi.

Darasa tupu au chumba cha kompyuta kilichopangwa kwa ajili ya wanafunzi. Katika chumba hicho kuna meza na viti vingi vya mbao na chuma vilivyopangwa safu kwa safu.

Eneo wazi na lenye mandhari ya kijani kibichi katika sehemu ya mbele kuna nyasi iliyopunguzwa vizuri , mbali kidogo kuna bustani ndogo iliyopandwa mimea na ndani yake kuna nguzo ndefu.

Ubao mkubwa mweupe ambao umeandikwa uliowekwa ukutani ukiwa umejaa maandishi na orodha mbalimbali, zikionekana kuwa zimeandikwa kwa mkono. Ubao huo una fremu ya mbao.

Mlango wa mbao wenye rangi nyekundu, Juu ya mlango kuna kibao kidogo cheupe kilicho andikwa grade 1C . Chini kidogo ya kibao hicho kuna bango kubwa ya karatasi nyeupe lilo bandikwa kwenye mlango.

Uwanja wa michezo wenye pembea mbili zilizopakwa rangi nyekundu na nyeupe. Pembea hizo ziko kwenye eneo la wazi lenye udongo na nyansi zilizokauka. Unaonekana kama uwanja huu umewekwa karibuni au umefanyiwa matengenezo.

Safu ya madawati ya shule ya samani yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma yakiwa yamepangwa ndani ya chumba kinachoonekana ndani kama darasa. Kila dawati lina kiti kilichounganishwa, baadhi ya dawati yamefungwa huku mengine yakionyesha sehemu zao.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao na chuma zilizo pangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa yenye nondo za chuma yanayoacha nuru nyingi kuingia ndani. Mapazia ya rangi ya kahawia yamefungwa kando ya madirisha hayo.

Madawati mawili ya shule yakiashiria mazingira ya darasa. chumba cha kujifunzia, madawati yote mawili yanaonekana kuwa ya zamani na yametumika sana. Dawati la mbele liko karibu zaidi, na mwangalizi.

Manthari kutoka ndani ya darasa la shule, likionyesha madawati na viti vikiwa vimepangwa. Kuna safu kadhaa za madawati ya shule, yaliyotengenezwa kwa mbao na fremu za chuma. Madawati haya yanaonekana kuwa ya mtindo wa zamani.